Hii ni maziwa ambayo iko kwa sahani. Ni maziwa ambayo yanaonekana kuwa yamegandana ni maziwa ambayo yanatumika sana na jamii ya wakalenjin kwa sababu wanapenda maziwa kama hii. Maziwa yanakamuliwa, yanachungwa, yanawekwa kwa moto yanachemshwa alafu inakaa hadi ipoe ndio sasa inawekwa kwa mkebe ama kitu ya kuwekea maziwa.